Siku hizi kuna aina za magai tofauti tena bei ya chini sana, kila mtu anaweza kununua, gari hizi zina color tofauti, na rangi tofauti, unaweza kuzinunua mahali popote nchini Kenya.

Yafaa duka iwe na vitu muhimu kama vile dawa, sukari, majani na unga, pia na kalamu, vitabu iwe na vitu mingi ili watu wa hiyo kijiji.

Kuna aina za matunda mbali mbali; machungwa, ndizi , ovacado ,nyanya ,vitunguu zinauzwa katika soko zetu. Yafaa yauzwe katika mahali pasafi.

Kuna bidhaa za aina nyingi kama viazi , mahindi, nyanya, vitunguu, ndizi na vinginevyo ambazo zinauzwa katika soko.

Siku hizi magari yamekuwa mengi, tena zenye rangi tofauti tofauti, tena bei tofauti tofauti, ambayo inawezesha kila mtu kufikia bei enye anataka.

Tunazitumia pesa kwa aina mbali mbali. Kununua, pia tunaweza kutumia kwa barabara tukisafiri. Kuna pesa za kitambo na kuna pesa za sasa hivi ambazo tunaendelea kuzitumia.